Hapa ni wachezaji wa mpira wanayocheza mpira wa kandanda. Mpira wa kandanda huchezwa kutumia kwa mguu. Kuna aina nyingi wa mpira. Mpira wa kandanda ni bora kuliko wa mpira zingine huchezwa nchini.